Pahali hapa panaonekana kuwa, ni kipitio cha stima, panaonekana kuwa na, chuma kubwa ambazo zinaweza kupitisha stima na kupeleka mpaka mahali pengine, pia hapa kando panaonekana kuwa pana uwezo wa kumea, mimea kama vile kuna mti unaonekana hapo.

Huyu anaonekana kuwa ni nyati. Nyati huyu anaonekana kuwa ameweza kufungiwa katika kifungio cha wanyama pori. Panaonekana pia pana waya ambazo zimemzunguka. Waya hizi zimeweza kupigiliwa kwenye posti ambazo zinaashikila nyaya hizi. Nyaya hizi huweza kuwa na stima.

Mahali hapa panaonekana ni pahali ambapo hutengeneza, stima, stima hizi zinaonekana hutengenezwa kupitia njia ya, upepo, panaonekana pana watu ambao wameelekea, pahali hapa ili waweze kujionea vyema.

Mahali hapa panaonekana kuwa, ni kifungio cha pundamilia cha wanyama pori, panaonekana kuwa na pundamilia, ambao wanala nyasi, nyasi hii, inaonekana kuwa, imeweza kukauka pia panaonekana pana, miti huko kwa umbali na majumba marefu marefu kwa umbali kabisa.

Hawa wanaonekana kuwa ni wafanyakazi, wafanyakazi hawa wanaonekana ni wenye furaha. Wanafuraha mwanzo labda wamelipwa. Nyuma yao panaonekana kuwa na mijengo ambayo ni ya mabati.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaishi watu wengi pia panaonekana pana muto ambao umeweza kupitia hapa, majumba ya watu hawa yanaonekana kuwa ni majumba ya mabati.

Mahali hapa panaonekana, pana watoto. Watoto hawa wanaonekana kuwa wameweza kukalishwa chini, na wameweza, kupewa chakula. Watoto hawa wanaonekana kuwa wanakula, pia wameweza kumwangalia mtu.

Mahali hapa pana twiga. Twiga hawa wanaonekana kuwa wameweza kufugwa vyema pana watalii ambao wamekuja kujionea twiga hawa. Watalii hawa wanaonekana kupiga picha na twiga hawa.

Huyu anaonekana kuwa ni simba. Simba huyu anaonekana kuwa niwa jinsia ya kike, mwanzo hana manyoya mengi kwenye shingo. Pia panaonekana hapa pana mtu anyeingisha mkono wake kwenye waya.

Mahali hapa panaonekena pana watu ambao wanashughulika na shughuli ya kuondoa takataka. Wanaonekana wamewekelea taka ile kwenye mkokoteni na wanaweza kuisukuma mkokoteni ule na kuondoa takataka ile. Pia pana watu wengine wanatembea kule kando kando.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana nyati. Nyati hawa wanonekana kuwa wanakunywa maji. Kuna nyati mmoja ambaye ameweza kusimama, wawili ambao wanakunywa maji ambayo yako mtoni ambao unapita hapo.

Mahali hapa panonekana kuwa ni mahali ambapo pana uchafu mwingi mno. Pia panaonekana pana watu ambao wanang'ang'ana kuondoa uchafu huu kwa maji. Watu hawa wanaonekana kuwa wameweza kujihami vyema. Wameweza kuvalia glovu kwenye mikono yao.

Pahali hapa panaonekana kuwa pana mvua. Mvua ambao umeweza kuleta maji mengi sana, pia panaonekana kuwa na mamba, mamba mwenye magamba aliyelala kwa hali yake.

Mahali hapa panaonekana hapa na swara. Swara hawa wanaonekana kuwa ni wengi. Wanaonekana wamo chini ya mti. Mti huu unaonekana kuwa umeweza kukauka. Swara hawa wanaonekana kuwa wanaweza kukula kutoka kwa mti ambapo wengine wanaweza kukula nyasi chini.

Mahali hapa ni penye uchafu. Panaonekana pana mtu, ambaye anashika uchafu ule, kwa mikono. Pia panaonekana kuwa ni pahali ambapo ni kando ya mto. Huko mbali panaonekana kuwa stima imeweza kufika maeneo haya.

Mahali hapa panaonekana ni penye uchafu mno. Panaonekana pana watu ambao wanapakia uchafu ule katika magunia hivi. pia panaonekana pana watu ambao wana miavuli, hivi wanaitumia kujikingana na jua.

Hapa ni mahali ambapo panaonekana ni makaazi ya watu. Panaonekana pana mijengo ya mabati, pia panaonekana pana mto hivi ambao umepitia hapo. Pia pana nyasi ambayo imemea kando ya mto huo.

Hapa ni shuleni. Panaonekana pana wanafunzi wengi sana. Panaonekana pana walimu wawili waliosimama darasani. Panaonekana wanafunzi hawa wameweza kudunga sare yao ya shule safi. Wameweza kukaa kitako wakimsikiliza mwalimu wao.

Mahali hapa panaonekana pana mto. Mto huu unaonekana una uchafu. Pia panaonekana pana mtu ambaye anaoshea vitu mtoni hapa. Panaonekana pia pana majengo mengi kando ya mto huu.

Mahali hapa panaonekana kuwa na pundamilia wawili. Pundamilia hawa, wanaonekana wamesimama katikati ya nyasi. Huko mbali kunaonekana kuwa pana mijengo mirefu mirefu ambayo haiwezi kuonekana vizuri kutoka na.

Hawa wanaonekana kuwa ni ndovu. Ndovu hawa wanaonekana kuwa wako porini. Kuna ndovu, watoto, na wazazi wao. Pia panaonekana pana miti ambayo ndovu hawa hula.

Pahali hapa ni mtoni. Mto huu unaonekana una maji mengi sana. Pia panaonekana pana watu wengi waliosimama kando ya mto huu. Panaonekana kuwa, labda ni janga ambalo limewakumba watu hawa.

Mahali hapa panaonekana ni penye taka taka. Panaonekana kuwa na chupa zilizotumika na kutupwa hapa. Pia panaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo panapita maji, ambayo ni ya mto. Panaonekana kuwa na mtu ambaye anajaribu kusafisha mto ule kutokana na uchafu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mtoni. Panaonekana pana wanawake wanne. Wanawake hawa wanaonekana kuwa wanafanya usafi kutumia maji yale ya mto. Wanaonekana kuwa wanaosha mitungi yao ili waweze kubebea maji.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni shuleni. Pia panaonekana pana mboga zilizopandwa na kumea vyema. Panaonekana pana wanafunzi ambao wameweza kuvalia sare zao za shule. Pia pana watu wengine ambao wanaonekana kuwa wameweza kutembelea wanafunzi wale.

Mahali hapa ni mahali ambapo panaonekana panapita mto. Mto huu unaonekana umeweza kubeba bidhaa ambazo zina uchafu. Pia panaonekana pana watu walio ndani ya maji yale.

Huyu ni mnyama pori. Mnyama pori ambaye anajulikana kama vile chui. Chui huyu anaonekana kuwa anakunywa maji kutoka mahali fulani. Pia anaonekana ako kwenye mazingira ambayo nyasi imeweza kumeeshwa vyema.

Huyu ni kiboko. Kiboko huyu anaonekana kua ameweza kutoka majini na yuko kwenye nchi kavu. Kiboko huyu anaonekana kua anatafuta kitu cha kukula.

Mahali hapa panaonekana kuwa pamejaa takataka, takataka hii inaonekana kuwa ni takataka ya aina yote, si manguo, machupa, makaratasi, na, na vitu ambavyo haviwezi, kuoza kama vile plastiki, pia panaonekana pamemea miti huko kwa umbali.

Huyu ni twiga, twiga huyu, anaonekana kuwa, amo pahali amefugwa, panaonekana pana miti mirefu mirefu, pia pana nyasi, pia panaonekana pana mtungi ambao twiga huyu ameweza kuwekewa maji.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panatupwa takataka. Panaonekana kuwa hili ni pipa. Pia pana watu ambao wanaonekana wameweza kubeba magunia. Watu hawa wanaweza kuwa wameleta takataka au wanachukua vitu ambazo vinaweza kutumika kutoka kwenye takataka.

Hapo panaonekana kuwa na mtu, mtu huyu anaonekana kuwa na mitungi mingi sana aliyo iekelea juu ya mkokoteni wake, mkokoteni huo unaonekana kuwa umeweza kubeba mitungi mingi zaidi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni barabarani. Barabarani hapa panaonekana pana magari ya watu binafsi, matatu ,mabasi, pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu. Pia pana watu ambao wanatumia pikipiki zao.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kishukio na kichukulio cha magari. Panaonekana pia pana shughuli nyingi. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu. Pia kuna watu ambao wanawaita wasafiri waeze kuingia kwenye magari.

Hapa ni mahali ambapo panaonekana pana shughuli nyingi. Mojawapo wa shughuli zile ni usafirishaji wa watu na mizigo. Panaonekana pia pana mtu ambaye aliye kando ya gari ambaye anatumia simu. Pia pana mabasi mengine.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya gari. Panaonekana pana basi ambalo linaonekana liko huko mbele ,panaonekana pana matatu ambayo imeweza kusimama. Pia panaonekana pana watu wengi waliosimama wakingoja gari. Pahali hapa pia panaonekana kuwa palikua pamenyesha mwanzo pana maji mingi mingi barabara.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni njia ya gari moshi. Gari moshi hili linaonekana kuwa linapita hapa. Panaonekana kuwa pamezingirwa na waya. Gari moshi hili linaonekana kuwa ni refu sana.

Mahali hapa ni panaonekana ni steji ya gari. Panaonekana pana mtu ambaye ameshika kibandiko, ambacho kinaonyesha sehemu zote ambapo gari hili litaweza kupitia. Pia, panaonekana pana watu wanaotembea, wengine wakiwa wamesimama huko.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo pana shughuli nyingi. Panaonekana pana basi zilozosimama ambazo zinachukua abiria .Panaonekana pia pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Pia panaonekana pana pikipiki, pana watu pia ambao wameweza kuketi chini.

Mahali hapa ni mahali ambapo panaonekana pana shughuli mingi. Panaonekana pana magari mingi, pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu na pia pana wengine ambao wana pikipiki yao. Kuna magari kama vile malori, matatu na magari madogo madogo.

Hapa panaonekana kuwa na magari mengi. Panaonekana ni mahali ambapo ni barabarani. Pia panaonekana kuwa na magari kama vile malori, magari madogo madogo, mabasi pia pikipiki zinaonekana kupita katika njia hii.

Mahali hapa ni steji ya gari, panaonekana pana gari ambalo limeweza kusimama ili kuweza kupakia abiria na kuwaelekeza mahali pengine. Panaonekana pia pana mtaro wa kupitisha maji, maji chafu na kuelekeza kando na mji.

Hapa ni barabarani panaonekana pana watu ambao wanatembea kwa miguu, kuna mwingine aliye na gari hapa pia kuna gari la polisi, pia kuna mwingine aliye na pikipiki ambaye anaenda shughuli zake.

Mahali hapa panaonekana pana shughuli nyingi sana. Panaonekana kua pana mabasi ambayo yamo kwenye stegi yakingojea abira. Pia panaonekana pana watu ambao wamesimama nje ya magari haya. Mtu mmoja anaonekana kua anataka kuingia kwenye basi, moja yamo ya mabasi haya.

Pahali hapa panaonekana kuwa ni kichukulio cha abiria ama kishukio cha abiria. Panaonekana pana gari ambalo linapakiwa abiria pia panaonekana pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana shughuli mingi zinazoendelea, kuna shughuli kama zile ubebaji wa watu, mwanzo kuna magari, matatu, na mabasi ambazo zimesimama, ilikuweza kuwachukua, watu ambao wanaelekea, pahali fulani.

Mahali hapa pana gari. Gari hili linaonekana kuwa lipo kwenye steji likitegea abiria waweze kujaa ili liweze kuondoka. Pia panaonekana pana mijengo mirefu mirefu kando ya steji hii.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana shughuli nyingi. Panaonekana kuwa pana magari ya usafiri ambayo yanabeba watu. Pia panaonekana hapa na afisa wa polisi ambaye amesimamisha magari ya ardhi. Panaonekana pia hapa na mwendeshaji wa pikipiki ambaye ako na abiria.

Shughulika na usafirishaji wa watu, kuwapeleka maeneo ya, Nyahururu, Gilgil, Ol Kalou , pia pana watu ambao wanapanda, katika gari lile, kuna mtu ambaye amekalia chuma ambaye anaonekana kuuza njugu.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo pana shughuli nyingi, haswaa, uendeshaji wa magari panaonekana pana magari madogo, malori, mabasi yaliyobeba abiria, pia panaonekana pana pikipiki na afisa, wa, polisi, ambaye anaendesha shughuli hii vile ipasavyo.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya gari, panaonekana pia pana shughuli mingi . Pia panaonekana pana gari ambalo linajazwa watu. Gari hili linaonekana kuwa na kibanio ambacho kimeandikwa mahali popote kwenye gari hili litapitia.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kwa njia. Njia hii inaonekana kuwa inaweza kupitiwa na tugari tudogo, mabasi, malori ambayo yanasafirisha vitu. Mbali huko kunaonekana kuna mijengo mirefu, vyumba virefu ambavyo vinaonekana kuwa ni maofisi ya watu.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana shughuli nyingi zinazoendelea. Pia panaonekana pana mvua ambao unaendelea. Panaonekana kuwa pana watu ambao wamengoja kuvuka barabara. Panaonekana pana magari mengi ambayo yanaenda. Kuna magari kama vile mabasi, matatu na magari madogo madogo ya watu binafsi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kishukio ama kichukulio cha gari. Pia, panaonekana pana mtu aliye na pikipiki, na watu ambao wanatembea kwa miguu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya magari. Magari ambalo linapakiwa abiria , ambalo linakibao juu yake kinachoonyesha mahali popote penye gari lile litaweza kupitia.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni barabarani. Barabarani hapa panaonekana kuwa na magari mengi. Huku kunaweza semekana kuwa kuna shuguli nyingi zinazoendelea. Kuna pia majumba ambayo ni marefu marefu. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu. Kuna magari mengi ambayo yanaingia na kutoka.

Mahali hapa panaonekana pana magari mengi, ikiwemo mabasi. Pia panaonekana pana watu ambao wanatembea kwa miguu. Panaonekana pana basi moja ambalo linangoja maabiria waweze kujaa ili likaweze kuondoka. Basi hili linaonekana kuwa lina kibanio kinachoonyesha pahali popote ambapo basi hili litapitia kwenye mlango.

Hapa panaonekana kam ni steji ya magari kuna gari ambalo linaonekana likipakiwa watu ambalo linaelekea upande wa Nyeri, Muthinga, na mahali pengine pia panaonekana pana majengo makubwa makubwa upande wa stegi hii.

Mahali hapa panaonekana pana gari. Gari hili linaonekana kuwa linabeba abiria, pia gari hili linaonekana lina mizigo juu, pia panaonekana pana kibanio ambacho kina onyesha mahali penye gari hili linaelekea.

Mahali hapa ni kishukio na kichukulio cha gari cha abiria. Panaonekana pana basi ambalo limeweza kusimama, ambalo linapakiwa abiria ili liweze kuelekea safari yake.

Mahali hapa panaonekana kua ni pa kishukio na kipandio cha gari. Gari hili linaonekana ni la rangi mweupe. Gari hili limeekelewa kibao juu yake kuonyesha mahali ambapo linaelekea. Watu wanaonekana wameingia katika gari hili.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali penye shughuli nyingi. Panaonekana kuwa ni steji ya magari . Kuna gari ambalo ni laini ya Narok line . Gari hili linaonekana kuenda maeneo ya Mai Mahiu na Longonot . Pia pana magari mengine ambayo yamepakiwa mizigo juu yake.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kishukio ama kichukulio cha gari. Panaonekana pana matatu ambayo inawangoja abiria. Pia panaonekana pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Mahali hapa panaonekana pana basi. Basi hili linaonekana kuwa linachukua abiria. Pia, panaonekana kuna afisa wa polisi pale nyuma ambaye anaendesha shughuli hizi vile ambavyo zinavyofaa.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali penye shughuli nyingi. panaonekana hapa na mabasi ambayo yameweza kusimama. Pia panaonekana pana ofisa wa polisi na pana watu ambao wanavuka njia wakielekea upande ule mwingine wa njia. Pia panaonekana pana magari madogo madogo ambayo yako shughuli yake.

Magari haya yanaonekana kusongamana kwenye barabara. Magari haya yanaonekana ni mengi. Panaonekana pia pana watu ambao wanavuka barabara ile. Kando ya barabara ile panaonekana kuwa pamepandwa miti vyema.

Pahali hapa ni pahali ambapo panaonekana pana shughli nyingi ambazo zinaendelea, panaonekana, pana magari mengi ambayo yanashughulika na, ubebaji wa watu, pia panaonekana kuna watu ambao wanatembea kwa miguu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya gari. Mahali hapa pia panaonyeshana kuwa na polisi. Afisa huyu anaonekana kuwa anaongea na mtu mmoja. Pia panaonekana pana magari madogo madogo yaliyopakiwa kando ya njia.

Mahali hapa panaonekana ni mahali penye shuguli nyingi Panaonekana pana magari ambayo yanaendeshwa yakichukua watu. Pia panaonekana pana watu wengi ambao wanatembea kwa miguu. Pia tunaonyeshwa kuwa kuna mataa ya barabarani ambayo huonyesha watu ama magari.

Mahali hapa ni kishukio cha basi. Basi hizi zinaonekana kua ni basi nyingi. Pia panaonekana pana watu nyingi wanaopitia hapa. Panaonekana pana vibao vingi vinavyoonyesha pahali basi hizi zinaelekea.

Hapa panaonekana ni mahali ambapo ni kishukio na kichukulia cha abiria cha mabasi haya. Mabasi yanaonekana kuwa yameweza kupanga foleni, yakingoja yaweze kufikiwa ili yapakiwe abiria.

mahali hapa, panaonekana kuwa na msongamano wa magari. Panaonekana pana magari mengi ambayo ni magari kama vile malori, magari madogo madogo. Pia panaonekana kuwa pana majengo mingi, manyumba ambayo yamo upande wa njia.

Mahali hapa ni kishukio cha magari. Pana magari kama mabasi, matatu. Pia pana mijengo mirefu mirefu ambayo inaonekana kua ni maofisi ya watu. Pana watu ambao wanatembea hapa kwa miguu pia.

Mahali hapa panaoneka kua na shughuli nyingi ambazo zinaendelea. Moja wapo wa shughuli hizo ni usafirishaji wa watu. Magari ya kusafiri yanaonekana kua yanapeleka watu mahali ambapo wanatakikana. Pia panaoneka kua na ofisa wa polisi.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo pana shughuli nyingi. Panaonekana pana basi ambalo linapakiwa abiria. Pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu. Mahali hapa panaonekana pia pana mijengo mingi ambayo mijengo hii ni mirefu mirefu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya magari. Pia panaonekana kuwa ni steji ya pikipiki. Panaonekana kuwa na wafanyabiashara wengi ambao wanatumia pikipiki wamesimama. Pia panaonekana kuwa pana watu ambao wanatembea kwa miguu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali penye shuguli nyingi, Mahali hapa pia panaonekana pana gari ambalo linaweza kupakiwa watu. Gari hili linaonekana kuwa linaelekea maenea ya Ruiru , kimbo, Juja Thika na Makongeni. Pia panaonekana pana watu ambao wamesimama mbele ya gari lile.

Hiki kinaonekana ni kibao ambacho kimeandikwa mahali ambapo gari hizi, gari fulani zinaelekea. Gari hizi ni za aina ya 'Enabled' ambazo hupitia pande ya Mombasa Road, Utawala na Airways. Gari hizi hulipisha nauli ya shilingi themanini.

Mahali hapa ni barabarani, barabarani hapa panaonekana panaendelesha shughuli nyingi kama vile pana abiria ambao wanaweza kuondoka kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine pana magari mengi, magari madogo madogo, mabasi na kadhalika.

Mahali hapa, panaonekana ni mahali ambapo gari huweza kuchukulia abiria. Abiria hawa husafirishwa mpaka mitaa, mingine kama vile: Voi, Mombasa, Mtwapa, Malindi na.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana magari mengi kama vile mabasi, tugari tudogo, matatu, pikipiki. Pia panaonekana pana njia ya lami ambayo imeweza kuelekea mpaka upande wa Juja, Thika na maeneo mengine.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni steji ya mabasi pia, panaonekana ni kivukio cha reli cha gari moshi panaonekana pana watu wengi walio kaa kando ya njia watano wamekalia ukuta.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni pahali pakuchukulia abiria, pa mabasi haya. Basi hili limewekwa kibanio, kwenye mlango ili kuonyesha, mahali, popote kwenye basi hili litaweza kupitia.

Mahali hapa panaonekeana ni mahali penye shughuli nyingi. Pana shughuli kama vile uendeshaji wa magari. Pana mabasi, matatu na pia magari madogo madogo. Pia pana watu ambao wanatembea kwa miguu wakiwa wamebeba bidhaa zao.

Mahali hapa panaonekana ni sehemu ya barabara. Panaonekana pana maofisa wa polisi. Pia panaonekana pana magari ambayo yamesimama. Pia pana watu amabao wanatembea kwa miguu na wengine walio na pikipiki na magari madogo madogo.

Hizi ni paipu. Paipu hizi hutumika kupitisha vitu kwenye chini ya ardhi, vitu vya maji maji kama vile maji, mafuta na vitu ambavyo vinaweza kupitishwa na kupelekwa sehemu nyingine nyingine mbalimbali.

Mahali hapa ni mahali ambapo panaonekana pana maji. Maji haya yanonekana kuwa wameweza kukumbwa na uchafu ulio kando ya ambapo mto huu unapita. Uchafu huu unaonekana kuwa ni mwingi sana.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana mifereji mikubwa mikubwa ambayo imeweza kutengenezwa vizuri. Mifereji hii ina uwezekano ya kuwa inapitisha maji au mafuta kuelekeza mahali au sehemu nyingine.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pameweza kupita maji. Maji haya yanaonekana kuwa yamweza kupitishwa kwa mifereji. Mifereji hii inaonekana ipo chini ya ardhi.